Hii ni kompyuta iliyowekwa juu ya dawati la rangi nyeupe. Kuna skrini nyeusi pamoja na kibodi nyeusi iliyo orodheshwa hapa.

Hapa kuna mlango wa rangi nyekundu ulio na maandishi ya kuonyesha kuwa ni chumba cha darasa. Mbele kuna mlingoti mweusi uliosimama pamoja na nyasi kuwa chini yake.

Huyu ni mwanariadha Samson Oyuka wa mchezo wa kuruka kwa umbali, yumo kiwanjani amezungukwa na viti vilivyochorwa rangi ya Kenya, anga inaonekana kuwa nyeupe pepepe, yupo kenye mchanga chini amelalia mkono wake mmoja.

Hiki ni kitabu cha gredi ya pili cha Kiswahili. Kimechorwa farasi wa rangi ya kahawia pamoja na watu wawili wanaowapeleka. Mmoja ameonekana kusimama, amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi ilhali mwingine, amekaa chini na kuvalia suruali nyekundu pamoja na shati, ya rangi ya manjano.

Hapa kuna nyumba iliyo na roshani moja, mbele yake kuna mlingoti wa bendera uliopakwa rangi nyeupe, umezungukwa na manyasi yaliyokatwa kwa ustadi.

Hili na darasa lililokuwa na viti ambavyo pamoja kuchanganywa na dawati. Inaonekana kuwa ni wakati wa mchana kwa jua linalopenya kwenye madirisha ya vioo, vilivyo kuwa vya rangi ya samawati.

Hiki ni kiwanja cha kuchezea cha watoto, kuna vyembea iliyofungwa kutumia chuma na kupakwa rangi nyeupe na nyekundu ilhali nyuma yake kuna mahali pa kutelezea pa watoto inaonekana Kwa mviringo kama ile. Nyumba pi iko kando inaonekana kuwa nje.

Hili ni darasa hapa kuna madawati na viti vya kusomea kando kuna mahali pa mwalimu kukaa ila hakuna wanafunzi wala mfunzaji pia.

Huyu ni Asia Sururu anayefanya mazoezi katika mto Oise katika boti lake dogo.

Kuna wanawake waliokalia viti vya magurudumu na wanaume waliosimama. Mmoja wa kwanza ameshika bendera ya Kenya na kusukumwa na ghulamu anayetabasamu.

Hapa kuna watu wawili mmoja wao ameshika mfuko wa ndondi mwingine aliyekwenye magurudumu akipiga mfuko huo na glavu spesheli za ndondi.

Hii ni timu ya wanakamitii wa Kenya walio na ulemavu. Wanaonekana kusimama kuvalia nguo nyekundu na kushikilia cheti cha rangi ya manjano kilichoandikwa milioni tano

Huyu ni Asiya Sururu Mohammed. Mkenya aliyezaliwa Aprili mnamo wa ishirini na tano mwaka wa elfu moja tisaini na mbili Mombasa. Ana miguu ambayo imekatwa yaani. Na yeye hufanya mchezo wa kuendesha boti kwa mikono.

Hawa ni viwete walioshikilia magongo yao, wanaonekana kuwa kiwanjani wakicheza mpira kutumia vigongo hivyo, wamevaa nguo tofauti ikiwemo jezi za rangi ya kijani pamoja na mmoja amevaa vesti ya rangi nyekundu.

Hii ni shule. Imezungukwa na miti na kando yake kuna maua yaliyotengenezwa kwa ustadi kimviringo. Jua linaonekana kuwaka pamoja na mawingu kuwa ya rangi ya samawati kuashiria weather ni vizuri.

Hiki ni kitabu kinachoelezea aina tofauti ya ala ya kusafiria ikiwemo gari pia gari moshi na mwishowe kuchorwa baiskeli inayoonyesha mtu aliyevaa shati ya manjano kuiendesha.

Hiki ni kitabu cha nyota ya Kiswahili cha wanafunzi wa gredi ya pili, kuna watu wawili wanaonekana kupeleka farasi, mmoja akiwa amesimama hilihali mwingine amekaa chini.

Kuna nyumba ya gorofa iliyo na roshani ,chini kumepandwa miti na maua.

Hapa kuna wanariadha wanne, wawili wakiwemo wanaume na wawili ni wanawake, wamevalia jersey , mmoja kuvalia ya Kenya ya rangi ya nyekundu.

Hizi ni kompyuta mbili za rangi nyeusi zilizo juu ya dawati jeupe. Kando yake kuna vitabu vingi vilivyopangwa. Mbele kuna kibodi.

Hapa kuna watu wawili, mwanamke ambaye ni Nancy Chelagat ameshikililia bendera pamoja na mwanaume aliyetabasamu. Nyuma yao kuna mabango ya kuonyesha kuwa wako katika mchuano wa athletics

Hapa kuna wanariadha wawili wanaokimbia. Mmoja amevaa shati nyeusi na kaptura nyeusi, ilhali mwingine kavalia shati ya rangi ya kijani kibichi na kaptura nyeusi. Kuashiria maagizo yaliyowekwa chini kuwa mmoja wao ni kipofu, anaongozwa na mwingine.

Haya ni madawati mengi ndani yake kuna faili zilizopangwa za rangi tofauti tofauti kama manjano na samawati.

Huyu ni mwanariadha wa kike aliyekuwa mlemavu. Yuko kwenye gari ya magurudumu kiwanjani. Nyuma tunaona kuwa, hakuna mwangaza, kuashiria kuwa ni wakati wa usiku.

Hapa kuna bodi nyeupe iliyo na maandishi na maneno ya Kizungu, pamoja na herufi mbalimbali. Juu yake limechorwa herufi aa baa ghaa na daa. Chini kuna kiti kimewekwa.

Huyu ni mwanariadha asiye wa kenya aliyevaa jersey ya rangi nyekundu yuko kwenye kiboti kidogo cha kutumia mikono kuenda, yuko ndani ya mto na kiboti hicho.

Hapa tunaona watu watatu walioshika vikongo kusaidia kutembea Kwa sababu ya kukosa mguu moja. Wanaonekana kuelekezwa na kocha wao katika uwanja huo wa kucheza kandanda.

Huyu ni mwanariadha Samson Ochuka katika kiwanja. Anafanya mchezo wa kuruka, kwa urefu katika mchanga. Ameanguka chini na kugagaa.

Hapa Kuna mlingoti wa rangi nyeupe wa bendera. Umezungukwa na maua nyuma yake Kuna nyumba ya gorofa iliyo na rushani. Imepakwa rangi ya manjano pamoja na hile ya samawati.

Hili ni bango la kuonyesha umuhimu wa kuhifadhi misitu kuashiria kuwa misitu yetu ndio chanzo cha kuhifadhi baadaye maisha yetu. Inaashiria pia umuhimu wa misitu aina tofauti tofauti yake na hata chanzo cha kutoroka misitu.

Hii ni kompyuta, kuna skrini nyeusi na kibodi iliyowekwa juu ya meza ambayo ni nyeupe. Dirisha la rangi ya kijani linaonekana kuongeza mwangaza ndani.

Hii ni timu ya kucheza mpira ya vilema, wanaonekana wengi wao kukosa mguu mmoja, wengine wamo wamesimama na miguu yote miwili.

Hapa kuna bango kubwa lililoandikwa kwa maandishi ya kijani kuwa ni mahali pa kukusanyika baada ya kuwa na moto nyuma yake kuna tanki kubwa la rangi nyeusi lililowekwa juu ya kibaraza cha simiti.

Hiki ni kiwanja cha kucheza cha watoto, kuna pembea zilizotengenezwa na chuma ilhali miti iko nyuma mirefu ,naona magurudumu yamepangwa kwenye chumba zilizopakwa rangi nyeupe na nyekundu.

Hili ni bodi jeupe linaloonyesha tarehe na siku ya jumatatu mnamo wa Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kuna swali limeandikwa ilhali juu yake ipo miezi iliyoorodheshwa.

Hii ni shule. Inaonyesha madarasa mengi yaliyopangwa kimstari. Kuna miti iliyopandwa kando yake ya rangi ya kijani.

Hiki ni kitabu cha computer science cha gredi ya saba kinachoonyesha labu na ni cha rangi ya samawati.

Hiki ni kitabu kinaonyesha picha ya mtu aliyevaa uweledi pamoja na kanzu ameshikililia vitabu mikono mwake miwili pamoja na mwanafunzi aliyevaa uniform na kushikililia viatu na soksi.

Hii ni bodi nyeupe ya kufunzia darasani. Inaonekana kuwa na maandishi yaliyoandikwa ajenda kuashiria mkutano umefanyika hapo.

Hili ni jumba lenye vyumba vingi la ghorofa. Limejengwa kwa kutumia mawe ya rangi ya kahawia pamoja na glass . Imepakwa rangi nyeupe kando na kuzungukwa na miti pamoja na bango lililoandikwa kuwa wageni wanafaa kupitia ofisini.

Hii ni shule inaonekana kuwa na mlingoti wa rangi yeupe ya kupeperusha bendera, kando kuna jumba au madarasa yaliyojengwa Kwa gorofa yaliyo na roshani.